Boksi lenye rangi ya bluu na nyeupe lenye maandishi tofauti lililochorwa ng'ombe, hutumika kwa wanyama haswa wanaofugwa kama ng'ombe. Dawa hii hutuliza maumivu makali, hupunguza homa, hupunguza uvimbe baada ya kuumia au kuambukizwa na virusi.

Boksi la dawa lenye rangi ya kijani na picha ya mbwa kwa nje, ambayo husaidia katika matibabu ya wanyama hasa mbwa; ambazo hutumika katika kutuliza maumivu makali, kupunguza homa au kupunguza uvimbe baada ya kuumia au kuambukizwa na virusi.

Chumba kikubwa chenye msichana mmoja na wavulana watatu wakiwa wamevalia barakoa, katikati yao kukiwa kuna chupa zenye rangi nyeupe na nyekundu ambazo zina dawa, ili kusaidia wanyama na chakula kwa lengo la kuongeza afya na uzalishaji wa wanyama na mimea, na kuepusha milipuko ya magonjwa mbalimbali.

Boksi jeupe lililochorwa picha ya mbwa nje lililoandikwa ambayo dawa hii hutoa matibabu kwa wanyama hasa mbwa ili kupunguza maumivu makali, kupunguza homa pia kupunguza uvimbe baada ya kuumia au kuambukizwa na virusi.

Wakulima sita ndani ya shamba kubwa la mahindi wakiwa wanapakia mazao yao, tayari kwa ajili ya kuuza na kupata faidia badala ya matumizi binafsi, ili kutoa malighafi kwa viwanda pia kuleta kipato kwa mkulima na taifa kwa ujumla.

Wakulima wawili ndani ya shamba kubwa lenye mazao ya kijani wakivuna mazao aina ya kabeji kwaajili ya kuuza na kupata faida badala ya matumizi binafsi ili kuleta kipato kwa wakulima na kuongeza biashara na uchumi wa taifa.

Mkulima mmoja ndani ya shamba kubwa la mazao yenye rangi ya kijani na nyekundu akiwa ameyashika, tayari kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida badala ya matumizi binafsi, ili kuleta kipato kwa wakulima na taifa, pia kuwezesha biashara za nje na kuongeza fedha za kigeni.

Magunia meupe yakiwa ya mistari ya pinki yaliyobeba mazao, pembeni kukiwa kuna gari jeupe na watu. Mazao hayo yanalimwa kwa ajili ya kuuzwa na kupata faida badala ya matumizi binafsi, ili kuongeza kipato kwa wakulima na taifa, pia huongeza biashara na uchumi wa nchi.

Shamba kubwa lililovunwa zao aina ya karoti zilizopakiwa katika kontena za plastiki zenye rangi nyekundu, kijani na manjano, na wakulima wawili wakiwa wanazibeba tayari kwa ajili ya kuuza na kupata faida, badala ya matumizi binafsi ili kuleta kipato kwa wakulima na taifa.

Wakulima wanne wakiwa kwenye shamba kubwa la mazao watatu wakivalia nguo rangi ya kijani mmoja rangi nyekundu wakivuna mazao wakivuna mazao na kuweka kwenye vikapu vya plastiki vyenye rangi ya njano tayari kwa ajili ya kwenda kuuza na kupata faida badala ya matumizi binafsi kwa lengo la kuongeza kipato cha wakulima na kuongeza biashara na uchumi wa nchi.

Wakulima wa tano wakiwa wamebeba mazao kwenye ndoo nyeusi kubwa, tayari kwa ajili ya kuuza na kupata fedha badala ya matumizi binafsi ili kuleta kipato kwa wakulima na taifa pia kuongeza biashara na uchumi wa taifa.

Wakulima sita wakiwa wanavuna mazao aina ya viazi, kwa ajili ya kuuza na kupata faida badala ya matumizi binafsi, kwa lengo la kuleta kipato kwa wakulima na taifa kuongeza biashara na uchumi wa nchi.

Wakulima watatu ndani ya shamba kubwa la mazao wakiwa wameshika vikapu vya plastiki vyenye rangi ya kijani, wakiwa wanachuma mazao kwa ajili ya kwenda kuuza kwa lengo au dhumuni la kupata faida badala ya matumizi binafsi, pia kufanya kuongeza uchumi wa nchi na kuleta fedha za kigeni.

Mkulima mmoja akiwa ndani ya shamba kubwa la mazao lenye ya matawi ya kijani huku akishikilia beseni anachuma mazao kuweka kwenye beseni; tayari kwa ajili ya kuuza, ili kupata faida badala ya matumizi binafsi kwa lengo la kuleta kipato kwa wakulima na taifa kwa ujumla.

Mkulima mmoja, akiwa amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi, akiwa kwenye shamba kubwa la mazao, ambalo limepandwa katika mistari, na mabomba meusi yakipita katika hiyo mistari, akiangalia mazao ambayo yapo tayari kwaajiliya kuuzwa, na kupata faida, badala ya matumizi binafsi, ili kuleta kipato kwa wakulima na taifa.

Wakulima wanne ndani ya shamba kubwa la karoti, mmoja akiwa amezishika karoti mwingine akiwa anazipakia, tayari kwa ajili ya kwenda kuuza na kupata faida badala ya matumizi binafsi ili kuweka kipato cha wakulima na taifa pia kuongeza biashara na uchumi wa nchi.

Shamba kubwa lenye vitalu vingi na mipira meusi iliyopita katika mazao hayo ya kijani yaliyojengelewa na mbao yaani kutumika kama uzio yaliyolimwa na wakulima ili kutumika kama chakula kwa jamii na kuongeza uchumi wa taifa.

Mimea midogo ya rangi ya kijani, ambayo imeanza kuchipua, iliyopandwa vizuri katika ardhi yenye rutuba iliyolimwa na wakulima ili kutumika baadae kama chanzo cha chakula kwa jamii nzima, pia kufanya kulinda mazingira ili yasiharibike.

Wakulima wengi wakiwa wameketi chini wakiwa wanapakia nyanya katika kontena za plastiki zenye rangi tofauti tofauti, ambapo nyanya hizo zimelimwa na wakulima hao kwa lengo la kuwa chanzo cha chakula kwa jamii nzima, pia huifadhi mazingira na kuchangia uchumi.

Shamba kubwa lenye mahindi na matikiti kwa chini, lililopandwa na wakulima kwa ajili ya kutoa chakula kwa jamii, kuchangia uchumi wa taifa, kuongeza kipato kwa familia au kuhifadhi mazingira, ili yawe safi.

Gari kubwa lenye rangi ya njano na kijani yenye kifaa nyuma cha kulimia chenye rangi nyekundu na nyeusi kikiwepo ndani ya shamba, kifaa hichi cha kulimia kinaokoa muda na kuongeza nguvu kazi pia hufanya udongo kuwa laini tayari kwa ajili ya kupanda mazao.

Mashine ya kulima yenye rangi nyekundu na nyeusi, iliyofungwa nyuma ya gari kubwa yanayotumika kulima shamba, ambapo kifaa hicho cha kulima kinaokoa muda na nguvu kazi, pia kufanya udongo kuwa laini.

Mkulima akiwa shambani kwenye udongo ambao tayari umevuliwa magugu, akiwa anaendesha mshine yenye rangi nyekundu na nyeusi ya kisasa. Mashine hiyo hutumika kutayarisha ardhi kwa ajili ya kupanda mazao mbalimbali, na husaidia kuongeza ufanisi wa kazi, kupunguza uchovu wa mwili, na kuboresha ubora wa kilimo.

Mashine ya kulima ardhi ya rangi nyekundu na nyeusi inayotumika kulima shamba ndogo au kubwa, pembeni kuna bustani yenye mimea ya kijana na jengo la mbao lilichokaa kidogo kwa pembeni. Hiki kifaa cha kulima hufanya udongo kuwa laini na inaokoa muda na kuweka nguvu kazi kutumika kidogo.

Mkusanyiko wa miti mingi yenye matawi ya kijani, na majani mafupi yaliyoanza kuota. Msitu huo huwa chanzo cha hewa, huzuia mmomonyoko wa udongo na hutoa makazi kwa wanyama mbalimbali porini.

Msitu wenye miti mikubwa mirefu na mingi, katikati kikipita chanzo kidogo cha maji, ambapo misitu hiyo huwa chanzo cha hewa safi pia, huzuia mmomonyoko wa ardhi na makazi ya wanyama mbalimbali.

Mabomba marefu meupe yenye matundu madogomadogo pembeni, yenye rangi ya bluu yakiwa yamesimama. Kilimo hichi cha kisasa utumia maji badala ya udungo ili kuokoa maji, kwa sababu maji huzunguka na kutumiwa tena.

Beseni jeusi lililoshikiliwa na meza ya mbao ambayo ina mimea ya rangi ya kijani na mpira unaotoka kwenye ndoo kwenda kwenye hiyo mimea. Kilimo hiki cha kisasa kinatumia maji badala ya udongo, ambacho huokoa maji na kuongeza kasi ya ukuaji wa mimea.

Jengo lililojengwa kwa kisasa na teknolojia ya hali ya juu, ndani kukiwa na vitalu ambavyo vina mimea ya kijani tofauti, na bomba likipitisha maji katika mimea hiyo; kilimo hicho cha kisasa hutumia maji badala ya udongo, ambapo maji hutumika kidogo, kwa sababu maji huzunguka na kutumiwa tena.

Bomba kubwa jeupe la plastiki, lenye mashimo au matundu pembeni meusi, ambayo yameanza kuota mimea. Kilimo hiki cha kisasa kinatumia maji badala ya udongo ili kuokoa maji, pia kuongeza kasi ya ukuaji wa mimea.

Chumba kikubwa chenye mazao meupe pembeni na chini, kikiwa kimemulikwa na taa zinazong'aa; hufanyika kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mashine, teknolojia ya kisasa na mbinu bora za kisayansi ili kuongeza uzalishaji na uchakataji wa mazao.

Ng'ombe wenye rangi nyeupe na nyeusi kwenye jengo kubwa lililo jengwa kwa teknolojia ya kisasa na mbinu bora za kiyansi, kwa ajili ya kuongeza uzalishaji wa ng'ombe, kwa lengo la kutuongezea maziwa nyama na ngozi ili ziweze kutumika kwa watu wengine kwa kiasi kikubwa.

Mkulima mmoja akiwa amesimama ndani ya shamba kubwa, lenye mazao rangi nyekundu na kijani ambayo yamezalishwa kwa kiwango kikubwa kwa kutumia mbinu bora za kisasa kwaajili ya uzalishaji wa mazao hayo, kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa chakula na kuongeza ajira kwa watu wengi pia kuongeza uchakataji wa mazao viwandani ili viwafikie watu wengi.

Mpira mkubwa mweupe wenye mipira midogo midogo meusi, iliyopita katika shamba hilo lote, kwa ajili ya kumwagilia maji. Mfumo huo wa umwagiliaji unasaidia kulisha mimea kwa maji hata wakati wa ukame. Pia huruhusu wakulima kulima zaidi ya msimu mmoja kwa mwaka, hivyo kuongeza uzalishaji.

Mimea iliyopangwa kwa mistari yenye rangi ya kijani, katikati kukiwa kuna mpira unaomwagilia mimea hiyo. Mfumo huo wa umwagiliaji huongeza uzalishaji wa mazao, pia hutoa chakula cha uhakika na kuwezesha kilimo cha misimu mingi bila kutegema mvua.

Mimea iliyoanza kuchipua ikiwa katika vitalu tofautitofauti na mpira ukiwa umepita katikati ambapo hutoa maji ili mimea iweze kupata maji. Mfumo huo wa umwagiliaji husaidia kulisha mimea kwa maji hata wakati wa ukame pia kutokutegemea mvua ili mimea iweze kukua.

Mimea ya kijani iliyopandwa kwa mistari mizuri, chini kukiwa kuna bomba linalopitisha maji katika mimea hiyo. Mfumo huu wa umwagiliaji husaidia kulisha mimea kwa maji wakati wa ukame, pia hupunguza utegemezi wa mvua ili mimea iweze kukuwa.

Milima na vilima vidogo vilivyofunikwa kwa majani aina ya nyika, na ardhi iliyokavu kiasi kwa na mimea mifupi hutumika kwa malisho ya mifugo. Mandhari hii hutumika kama vivutio vya watalii, kwa ajili ya matembezi, na kupanda milima hiyo.

Mashamba makubwa, miti, milima na mabonde yaliyojaa kijani katikati kukiwa na njia ndogo ya vumbi inayopita katika mashamba hayo, na jengo jeupe likionekana. Mandhari hii ni nzuri kwa ajili ya kilimo na utalii.

Mwanamke mmoja akiwa amevalia koti jeupe, ndani ya chumba kikubwa chenye kuku wengi, akiwalisha hao kuku, ufugaji huu wa kuku husadia kupata mayai, nyama pia huongeza kipato cha mtu binafsi.

Kuku wengi katika uwanja mkubwa wakiwa wanakula chakula kilichoandaliwa ardhini wakiwa na afya nzuri. Karibu na kuku kuna mayai mengi yaliyo pangwa kwenye vikapu pamoja namtu mmoja akiwapatia chakula hicho kuku hao wakufuga huwa ni chanzo cha chakula ambao hutusaidia kupata nyama na mayai kwa matumizi ya binadamu.

Pakiti jeupe lililochorwa kabeji kwa nje, ambazo zimetoka kwenye kiwanda kinaitwa "simlaw seeds", mbegu hizo husaidia katika kilimo cha mbegu kwa lengo au kwa dhumuni la kutoa mbegu zenye ubora wa hali ya juu. Huongeza uzalishaji wa kilimo na kusaidia kudhibiti magonjwa ya mimea, kwa kuwa mbegu hizo huwa zimedhibitiwa.

Kontena nne za bati zenye rangi ya silva, zilizochorwa mimea yenye rangi ya kijani minne, iliyotengenezwa kwenye kiwanda kinachoitwa "Simlaw seeds",kilimo hicho cha mbegu huongeza uzalishaji wa kilimo kwa jumla, pia huchangia usalama wa chakula kupitia uzalishaji endelevu.

Miche midogo ya mimea ikiwa imepandwa kwenye vikopo vya plastiki kila kimoja kikiwa kina udongo, hii ni hatua ya awali ya ukuaji wa mimea kabla haujahamishwa shambani na kupelekwa kwenye chombo kikubwa, kilimo hiki kinalenga uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kupandwa tena ambapo hizi mbegu huwa na ubora wa juu, hustahimili magonjwa na huleta mazao mengi.

Mimea midogo ya rangi ya kijani iliyoanza kuchipua, kilimo hicho cha mbegu husaidia uzalishaji wa jumla na husaidia usalama wa chakula, kupitia uzalishaji endelevu wa hicho chakula na hayo mazao.

Pakiti yenye picha ya kabichi kwa nje likiwa limeandikwa maandishi 'SIMLAW SEED', kwa ajili ya kilimo cha mbegu ili kutoa mbegu zenye ubora wa hali ya juu, na kuongeza uzalishaji wa kilimo kwa ujumla.

Pakiti za mbegu za mbogamboga kutoka kampuni inayoitwa (Vuna Seeds). Kila pakiti ina jina na picha ya mbegu husika ambapo zipo kwenye rafu ya duka hii. Kilimo cha mbegu hichi husaidia kuongeza mavuno, huvumilia magonjwa, huchochea kilimo cha kisasa, pia mazao yanayotoka yanakuwa mazuri.

Mabanda yaliyosimama nje yakiwa yamejengelewa kwa mbao, moja likiwa na rangi ya kijani ambayo yanasaidia katika kutoa huduma za mifugo au kuzipa mifugo makazi. Ili kuhakikisha afya ya wanyama, na kuongeza uzalishaji wa mazao ya wanyama, pia kuzuia maambukizi kutoka wanyama kwenda kwa binadamu.

Kundi la mbwa wa rangi tofauti waliokusanyika kwenye eneo la majani. wakiwa wamefungwa kola shingoni na wenye furaha kwa lengo la kupata huduma za mifugo kama utambuzi, matibabu na kuzuia magonjwa kutoka kwa wanyama kwenda kwa binafamu kwa usalama zaidi.

Chumba kikubwa cheupe, chenye madaktari wawili, waliovaa nguo nyeupe, katikati yao kukiwa kuna mbwa, madaktari hao wa mifugo hushughulika hasa na utambuzi, matibabu na kuzua magonjwa ya wanyama kama: mbwa, mbuzi, ng’ombe kwa lengo la kuhakikisha afya ya wanyama, kuongeza uzalishaji wa mazao ya mifugo, na kuzuia maambukizi kutoka kwa wanyama kwenda kwa binadamu.

Ndege mmoja mwenye rangi nzuri ya kuvutia akiwa amesimama katika mti, mnyama pori huyu huwa chanzo cha kula kwa wanyama wengine au viumbe wengine, pia huvutia watalii na hivyo huleta kipato cha nchi kupitia utalii huo.

Twiga mmoja mrefu mwenye rangi ya kuvutia akiwa ndani ya msitu mkubwa wenye miti mirefu na majani mafupi yenye rangi ya kijani; mnyama pori huyo husaidia au kuwa chanzo cha chakula kwa wanyama wengine, pia huvutia watalii na hivyo kuleta mapato ya nchi kupitia shughuli hiyo ya utalii wa huyo mnyama.

Chumba kidogo chenye majani na nyoka wenye tofauti ya kuvutia, ambapo wanyama pori hao, huwa chanzo cha chakula na madawa kwa wengine; pia huwa ni vivutio vya watalii, hivyo huleta mapato kwa nchi kupitia shughuli hiyo ya watalii.